Sehemu ya biashara yenye idadi kubwa ya watu wengi, wakitembea, wengine kusimama ndani ya eneo hili lenye shughuli ya biashara na pembezoni kuna bidhaa pamoja na njia pana katikati kwa ajili mpishano wa watu katika soko.

Duka kubwa la nguo lenye kabati lililo gawanyika sehemu nyingi, zilizopangwa vizuri na nguo za rangi na aina tofauti, zikiwemo zilizo kunjwa na kunyooshwa kwenye mandhari ya usafi na mpangilio mzuri.

Duka kubwa la mavazi lenye nguo na mabegi ya aina mbalimbali na rangi tofauti, zilizotundikwa kwenye reki na kupangwa kwa pamoja kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa lililojaa bidhaa mbalimbali, zimepangwa kwa rafu ndefu nyeupe zenye bidhaa kutoka kwa juu mpaka chini kwa urefu mkubwa wa duka ni bidhaa za kuokaa au vitavunwa.